Hawa ni watu ambao wanaenda kuchota maji kwenye kisima moja. Huku wengine wamebeba mitungi kwenye troli zao. Huku wengine wame wako kwenye foleni wakingoja wachote maji haya.

Hii ni sanamu ambazo zinatumiwa na mganga uku zikiwa zimefungiwa michoro na vitu ambavyo vimeshonwa kwa kutumia nguo nyekundu.

Huyu ni daktari mmoja ambaye anaonekana kuwa anapima dawa ya kumdunga mgonjwa kutoka kwenye chupa moja ndogo uku akiwa anaona anapima kwa makini sana.

Huyu ni mkunga wa kienyeji ambaye anaonekana kumsaidia mama mmoja mjamzito kwenye harakati yake ya kutaka kujifungua uku akiwa amemlaza kwenye sakafu, ametundika kibao fulani.

Huyu ni daktari ambaye anapeana chanjo kwa mmoja wa mgonjwa, huku wagonjwa wengine wakiwa wamekaa pembeni wakingoja pia wapewe huduma hiyo, huku kila mmoja akiwa amevalia barakoa yake.

Hawa ni madaktari ambao wanasaidiana mgonjwa mmoja hospitalini akiwa anafanyiwa oparesheni hospitalini huku wakitumia mashine specieli ya kikompyuta inawaonyesha utaratibu wa kufanya oparesheni hii.

Muuguzi hapo anapea chanjo mtoto mdogo, huku akiwa amedekezwa na mamake na daktari akiwa kwa utaratibu mwingi kabisa akiwa anampa chanjo mtoto huyo hospitalini.

Hii ni tanki spesheli, iliyotengwa kwa kunawa mikono ili kupambana na maradhi yanayoletwa na uchafu wa kutonawa nikono ama kula chakula chafu, ama kuka chakula kwa lutumia mkono chafu, kwa hisani ya unicef uliopeana tanki yenyewe.

Hawa ni madaktari ambao wanao onekana kumsaidia mgonjwa mmoja huku akiwa amefungua mdomo wake akingolewa jino ambalo linaonekana kumtatiza ama kumpa shida.

Hii mtoto mdogo, ambaye amezaliwa tu. Muhuguzi moja anaonekana kumkalisha kwenye chombo hicho, chombo spesheli ya kumweka mtoto anapofanyiwa huduma ya kwanza baada ya kuzaliwa.

Huyu ni mguze mmoja anayepea mtoto mdogo chanjo ya kumpa kupitia mdomo wake huku wauguzi wengine wakiwa wamesimama kando yake na mama akiwa amefalia barakoa akimshikilia mtoto wake ndio apate chanjo hiyo.

Huyu ni mkulima anaye nyunyuzia dawa mazao yake shambani akiwa amevalia mavazi rasmi inayo mkinga hadhari za dawa yenyewe kungia katika mwili wake. Akiwa amevalia glovu, akiwa amefunga kofia, na huku akiwa amevaa barakoa inayo mzuia kuchukua ile hewa.

Huyu ni daktari ambaye anampa mtoto mdogo chanjo ya kumpa kupitia mdomo wake huku akiwa ameshikwa na mama yake. Huku wakiwa wote wawili wakiwa wanatabasamu mtoto huyu.

Hili ni jahazi spesheli inayotumia mashine fulani ili kuweza kumpa uwezo wa kwenda kwa kazi majini huku ikionekana ikiwa imebeba abiria zaidi ya tano kila mmoja.

Huyu ni muuguzi ambaye anaonekana kumpa chanjo mtoto mdogo ambaye amezaliwa tu, huku akiwa amevalia barakoa kando yake tunaona mama mjamzito ambaye ananongezana na daktari mmoja.

Huyu ni mama ambaye amejifungua tu, anaonekana amemshikilia mtoto wake katika kitanda cha hospitali uku akiwa amevalia nguo za wagonjwa hospitalini.

Huyu ni daktari ambaye anamhudumia mgonjwa mwenye tatizo la kutosikia ukionekana akiwa amewekea mashine spesheli kwa masikio yake ili kukidhi na kujua jinzi ya kumpa matibabu.

Huyu ni daktari wa kutibu meno, anaonekana kumsaidia mama mmoja harakati ya kumng'olea jino lake uku daktari mwenyewe akiwa amevalia barakoa na tai.

Huyu ni muuguzi mmoja ambaye anaonekana kumhudumia mgonjwa mmoja kwenye wadi wa kumlaza na kumsaidia kumng'olea jino moja akiwa amevalia barakoa na mashine spesheli kuangalia na kumulika na kufanya operesheni hio.

Hii ni moja wapo ya sehemu ambayo imetengwa, ambapo watu hunawa mikono yako baada ya kutoka kwenye choo, ama wakati unataka kwemda kula chakula cha chakula.

Hii ni dawa maalum yenye uwezo wa kudhibiti maumivu makali katika sehemu ya mwili wa binadamu ikiwa ni yenye kiwango cha gramu hamsini.

Huyu mi mtu anayemwagia kemikali hatari kwenye mashini huku akiwa amevalia barakoa inayozipa mdomo wake na macho yake hili hasiatiriwe na kemikali hizi hatari.

Hawa ni watu ambao wananawa mkono wakizingatia taratibu ambao unaonekana na waziri, wizara ya afya wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Corona.

Hawa ni maafisa wa afya wakitoa hamasisho katika kituo moja cha kiafya wakiwa wamevalia barakoa kila mmoja wakiwa wamekaa wamevalia nguo spesheli ya kutambulisha kuwa hawa ni wahudumu wa afya.

Hii ni mashine spesheli inayowekwa mtoto mdogo panapotokea mama kujifungua kabla ya siku ya kuzaliwa mtoto huyo, huku akiwa kwa uangalizi wa muuguzi ama daktari mmoja.

Huyu ni muuguzi ambaye anaonekana amemshikilia mtoto mdogo baada ya kumpa chanjo inayopeanwa kupitia mdomo yake uku akiwa anamwongelesha mtu mwingine aliye kando yake.

Madaktari wawili wakiwa wanamhudumia mgonjwa mmoja katika kitanda cha malazi hospitalini akiwa kwenye ukaribu wa mashine mingi kabisa. Inaonekana kuwa anang'olewa jino ndio.

Hii ni sindano na dawa ya kukinga maradhi ambayo imeshikiliwa na daktari mmoja ambaye amevaa glovu kwa mkono yake.

Huyu ni daktari ambaye ananakiri ripoti ya madawa ya mgonjwa mmoja hospitalini huku akiwa amevalia glovu akiandika kwenye kitabu maalum ya kuhifadhi ripoti ya wagonjwa wanaofika hospitalini.

Hawa ni wauguzi ambao wanamwudumia mmoja wa mgonjwa ambaye anangolewa jino ama meno yake huku wakiwa wavalia barakoa na mgonjwa yake ameshikiwa vizuri kabisa kupata huduma hiyo.

Hii ni choo maalum lililotengwa kwa njia taratibu kabisa. Mahali pa kufanya haja ndogo upande wa kulia na hivyo vyoo vyenyewe ni mahali pa kufanyia haja kubwa. Nje yake kuna mahali imetengwa unanawa mkono baada ya kutoka chooni.

Hii ni bango ambalo limefungwa kwenye miti miwili ambayo imepandwa hapo ikiwa imewekwa mtu mmoja wa madaktari wa dawa za asili, dawa za mapenzi, dawa ya kuongeza nguvu za kiume, dawa ya kumfunga mume au mke wako ndo isitokee au usinyanganywe kwenye ndoa yako.

Hili ni bango ambalo linaonyesha ama hili bango ambalo linaonyesha huduma ambazo anapeana huo muhudumu ama huyo mganga wa kiasili. Na anaepeana dawa za kinyenyaji ikiwa wameziweka kwenye chupa tofauti tofauti yenye mwangoo tofauti tofauti.

Huyu ni mama mmoja mwenye asili ya kisomali, anaonekana kuwa anachota maji kwenye kisima moja uku mitungi mingi ikiwa imepangwa kwa laini kuashiria kuwa wanapanga laini ya kuchota maji.

Tunaona kijana wa kiume ambaye anasimama kando ya jumba la ghorofa ambalo linaonekana kuwa limeporomoka na jumba kingine kilioko kando yake bado imesimama ange.

Huyu ni daktari ama muuguzi ambaye anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini huku akiwa amewekwa kwenye mashine spesheli ya kumpa hewa ili apumue vizuri.

Hawa ni watu ambao wanaonekana kuokolea ama kuokoa baadhi ya vitu vyao ambavyo vimebebwa na janga hili la mafuriko ambalo linaonekana maji imefurika kila mahali mpaka imeingia kwa majumba.

Hawa ni madaktari ambao wanaonekana wanafanyia operesheni mgonjwa mmoja katika hospitali moja huku wakiwa wanaendelea na operesheni hio, madaktari watatu wakiwa mmoja wao akiwa anaonekana kumshughulikia mgonjwa katika meno yake mdomo yake.

Hawa ni madaktari, ambao wanaonekana kumhudumia mmoja ya mgonjwa hospitalini, wakiwa ni madaktari watatu ambao wamevalia magwanda yao ya kikazi ya kumfanyia mtu operesheni. Kunaonekana wanamtolea ama wanamng'oa jino ama meno ya mgonjwa huyu.

Huyu ni mkunga wa kienyeji ambaye anaonekana kumsaidia mmoja wa wamama mjamzito ambaye amelazwa chini akiwa anamsaidia ili ajifungue kwa usalama.

Haya ni maji ambayo yamefurika kila mahali, hata kuvuka kwenye barabara na kuaribu mali na mimea ambayo ilikuwa imepandwa eneo hili, unaona maji yamejaa kila mahali, manyumba yamezibwa kwenye maji haya.

Huyu ni daktari moja ambaye anatoa maelekezo Kwa mgonjwa moja aliye na shida ama matatizo ya meno huku akiwa anatumia mfano moja wa kifaa ambocho kimetengenezwa kama mdomo wa binadamu.

Hawa ni madaktari ambao wanaonekana wanamhudumia mgonjwa mmoja wakifanya oparesheni katika hospitali uku wakiwa wametabasamu na wote wamevalia barakoa.

Huyu ni mojawapo ya muuguzi anayepea chanjo mmoja ya mgonjwa hospitalini huku akiwa amevalia barakoa. Na mgonjwa huyu anaonekana kuwa ameshikilia karatasi ambazo amepewa hapo hospitalini.

Huyu ni daktari mmoja mwanadada ambaye anaonekana kuwa na furaha kabisa akiwa anaongea na mmoja wa wagonjwa wa kike, ambaye ameketi kwa kiti maalum ya kumpa matibabu mgonjwa hosiptalini.

Hawa ni muuguzi ambaye anaonekana kuwa ametembea kwa chumba moja huku anapeana chanjo kwa watoto wadogo. Huku akiwa amebeba moja ya chombo ambacho anatumia kuwapa chanjo watoto wadogo akiwa anaandika chini rekodi ya mtoto huyo.

Hawa ni watu ambao wanapiga, wananyunyizia dawa kwenye sakafu na vifaa vya nyumba, ili kukidhi virusi vya korona ambavyo vilikuwa vimekidhiri huku wakiwa wamevaa magwanda maalum au magwanda spesheli inayowazuia kupata virusi hivyo.

Hii ni moja wapo ya daktari anayeitwa daktari Galazinga anayetumia nguvu za kiasili kupeana madawa zake zinachunga boma, zinazofanya ata kukutanisha watu ambao wametengana.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana akifyonza damu kutoka kwenye chupa cha dawa akifyonza kutumia sidano ,huku akiwa amevalia barakoa, huku wagonjwa wengine wamesimama kando yake wakiwa wanangoja huduma.

Hawa ni wagonjwa ambao wako foleni ,wakigonja wapewe huduma huku mmoja wao akiwa anapewa huduma na daktari. Huku kila mmoja akiwa amevalia barakoa yake.

Hawa ni wauguzi ambao wanaonekana wanamuhudumia mama moja kwenye sikio lake, huku wakionekana nikama wanamtolea nta kwenye sikio lake, mama mmoja akiwa anaskia na anatulia tu akipewa huduma hizo.

Tunamuona mama ameegeza mtoto upande wa mbele na mtungi ya maji akiwa ameegeza upande wa nyuma akielekea kuchota maji kwenye kisima. Hii haswa ufanyika katika mahali kame ama sehemu kame.

Huyu ni daktari ambaye anamnong'oneza mwanadada huyu akiwa anatafuta zizi kwenye mkono wake ili ampe ama amdunge sidano ikiwa ametabasamu sana , mwanadada anamtabasamu pia daktari wakinongezana.

Huyu ni mwanadada mmoja ambaye ameshikilia zodo yake, kuonyesha kuwa amepata zodo yake huku kina dada ambao wamesimama nyuma yake wakimtabasamu.

Hivi ni vifaa vya kiganga ambavyo mganga anatumia kufanya shughuli zake za uganga huku akiwa ametandika leso nyekundu na nyeusi juu yake. Kando yake tunaona mayai na hivyo vinginevyo anafa kutumia kutekeleza uokaji.

Huyu ni muguzi ambaye anaonekana kutabasamu na kufurahia mtoto ambaye ama malaika ambaye amezaliwa tu, akiwa mwenye furaha mwingi sana huku mtoto huyu anaonekana kulia, akiwa ameshikwa vizuri kabisa.

Hapo ni mwuguzi ambaye anaonekana kuwapa chanjo watu ambao wako katika foleni, mwuguzi mwingine amesimama kando yake akiwa anampa dawa hizo kwa utaratibu kila mmoja akiwa amevalia parakoa yake.

Hapa ni sehemu ambao wakimbizi wamekita kambi. Huku tunaona tangi kubwa ambalo limejengwa kwa ustarabu na kuinuliwa kabisa ukiwa umewekwa sehemu pale ilikuwasaidia wakimbizi hawa kupata maji.

Huyu ni mgunga wa kienyeji anayeonekana kumsaidia mama mmoja kujifungua. akiwa amelala chini amelala sakafuni ndio apewe huduma hiyo na mgunga huyo wa kienyeji.

Hawa ni wanafunzi ambao wanafunzwa na mwalimu wao wakiwa na bango yenye michoro sawia, kila mmoja kuashiria kuwa mwalimu wao anawaelekeza darasani huku katika ukutani ukuta wa darasa lao limewekwa bango pia ambalo liko na maelezo ambalo nimewekwa kimaandishi.

Hawa ni madaktari ambao wanasaidia mmoja wa mgonjwa kumwalia jino ambalo liko na shida wakati mwingine anafanya operesheni mwingine akimsaidia mwenzake kumulika mdomoni nenda operesheni uende sambamba.

Huyu ni muuguzi anayempea dawa ya kumpa mtoto mdogo kinywani hospitalini akiwa, mtoto akiwa amedekezwa na mama yake. Hapo ni baadhi ya dawa ambazo huwa zinapewa kwa watoto wadogo katikati wa umri wa wiki mbili mpaka miaka minne.

Hii ni dawa asili. Dawa hizi zinapatikana ama zinatolewa kwenye maganda za miti, matawi na ata mizizi ya miti mingine. Tunavyoona hapo zingine baadhi yao ni miti za kiasili, zile miti ambayo mingi yao inapatikana uku msituni , ni hizo ndio baadhi zao.

Mtaalamu wa afya hapa akiwa kwa mashine za kutumia kufanyia baadhi za ukaguzi katika mwili wa binadamu katika room ya hosiptali katika chumba kile cha malazi hosiptalini.

Huu ni mafuriko ambao unaonekana umedhiri mahala hapo maji imetapakaa, mpaka ndani la manyumba hizo hapo. Tunaona pia baadhi ya baadhi ya watu ambao wanatembea huku maji ikiwa imewafikia kiunoni.

Hii ni mafuriko ambayo inaonekana imeadhiri biashara za watu wa magari, biashara ya watu wa mikokoteni, watu wa pikipiki na hata abiria, watu ambao wanatembea mjini wanaonekana kuwa wameadhiriwa na mafuriko haya.

Sodo hizi zinatumika wakati mwingi kwa wasichana na wamama ambao bado wanapokea hedhi zao katika siku zao za mwezi, hizi ndizo zinatumika kuwafanya wao wawe wanajimudu katika kazi zao za siku wakiwa katika siku zao za hedhi.

Unapoishiwa nguvu unaposkia uchovu mwingi mwilini ama unaposkia katika mwili wako damu kwa mwili ni ile inafika mahali inapungua hii ndio suluhu, suluhu ya dawa hii, dawa hii iko na uwezo wakukwongezea nguvu na kuchangia kutengenezwa kwa damu ama kutengenezwa kwa damu mingi mwilini.

Dawa hizi, dawa zenye kiwango ama dawa zenye uwezo wa kuongeza nguvu za kiume au upande mwingine dawa hizi zinampa mwanaume nguvu za kufanya ile tendo la ndoa.

Hawa ni wauguzi ambayo wanamhudumia mgonjwa ambaye ako na matatizo ya meno. Tunaona wanatumia mashine spesheli ya kumulika, wako na taa spesheli ya kumulika mdomo, ndani ya mdomo wa mgonjwa huku daktari mwengine akiwa anamng'oa jino ama meno ambayo yameathirika.

Huyu ni muuguzi ambaye anaonekana kukuwa anampea chanjo ya mdomo , chanjo ya kumpa mtoto mdogo kupitia kwenye mdomo wake katika kituo cha afya huku mamake akiwa anamtabasamu mtoto wake kwa furaha tele.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kumwelezea mgonjwa namna ya kufuata utaratibu wa dawa anazompa na zile anatumia akiwa anaonyesha kwa kutumia vidole vyake huku nyuma yake tunaona madaktari wengine wakiwa wanahojiana na wagonjwa wengine hapo.

Huyu ni mkulima anayeonekana kunyunyuzia dawa kwenye mazao yake shambani. Huku tukitazama hapa tunaona ni pili pili hoho ambayo inaonekana ananyunyizia dawa ili kupambana na baridi. Kando yake tunaona mazao mengine yanaonekana kudidimia na kubadilisha rangi.

Hapa tunaona maafisa ama maafisa Wa polisi. Maafisa wanaopambana na janga na hapo tunaona jumba la ghorofa ambalo linaonekana kuporomoka huku juu yake wakiwa wamesimamia na wananchi ambao wanaendelea na usaidizi Wa kuokoa Watu ambao Wamefukiwa kwenye nyumbo hilo.

Huyu ni daktari ambaye ananongezana na mgonjwa kujua hali alivyo mgonjwa haku mgonjwa akieleza namna anavyo hisi ndio daktari ajue dawa ambayo anampa.

Hawa ni wauguzi wawili ambao wanamsaidia mtoto mdogo ambaye amezaliwa tu hospitalini. Huko tunaona mashini za kumsaidia mtoto huyo katika hali yake ya uchanga katika kitanda hicho.

Hii ni dawa spesheli ambayo inapigana na virusi vikali vya ukimwi. Hii ni dawa ambayo inapunguza makali ya ugonjwa huo wa ukimwi.

Huyu ni muuguzi ambaye anaona anamsaidia mgonjwa mmoja ambaye ako na shida na jino lake. Huki daktari mwingine akiwa anatabasamu kando yake akiona utaratibu ambayo anafanyiwa mgonjwa huyu.